Hawa watu wamepatana barabarani wanasalimiana iwapo mwingine ameshika kifunguo ya gari wanaongea wakisalamiana kuonyesha kwamba wanataka waingie kwa gari ili wazungumze wakiendelea na safari yao.

Hapa ni duka ya kuuzia watu wa duka wakona vitu vyenye zinauswa Kuna sugari, chumvi, switi na machani na vitu vingi vyenye zinauswa zenye zinatumiwa kwa nyumba mayai tena zinauswa pale Kwa duka.

Hizi ni magari zenye zimepakiwa kando ya uwanja. Magari haya zinatumiwa kusafirisha watu wenye wanaenda kwa safari ama wenye wanaenda kwa mahali ambapo wanataka waende.

Hapa ni oahali pa kuuzia nguo, nguo zimewekwa kwa meza, zingine zimeanikwa juu na kuna takataka zenye zimetupwa chini ya duka.

Hii ni ndizi zenye zimeekwa kwa meza, kuna zenye zimeeiva sana kuna yenye iko kwa katikati na zingine hazijaiva vizuri.

Hizi gari zimewekwa kwa laini moja. Kila gari zimeundwa kwa aina tofauti tofauti. Kuna yenye ni kubwa na zingine ni ndogo.

Hii ni nyumba kubwa ambayo imejengwa na gari zimewekwa ndani lake. Hapa ni pahali penye gari zinawekwa ili wezi wasikuje wachukue.

Sherehe inaendelea hapa kiwanjani magari zemebakiwa kando ya kiwanja na sherehe inaandaliwa huku kiwanjani Kuna watu wenye wamekaa wengine wanasimama kando ya magari haya yenye imebakiwa kando ya kiwanja.

Hizi ni nyama zenye zimewekwa juu , zikiwa zimewekwa juu ya meza, zimekatakatwa zikuwe ndogo, zimekatwa, ili ziuziwe watu, ama watu wanakuja kununua zile ili wande wakule.

Hizi ni magari zenye zimewekwa kwa mistari hizi kuna zenye zimeona upande mmoja na zingine upande moja, zimepakiwa kwa nyumba yenye imejengwa, hili ni magari za kuuzwa zimewekwa pale ndani.

Hapa ni duka la maziwa. Maziwa zote zenye zinaletwa kwa vijiji zinaletwa hadi hapa kwa duka ili ziwekwe hapa juu. Wakati mtu anataka maziwa anakuja hapa anunue.

Gari hii iko kwa barabara, mwenyewe anaendesha, anataka aingie mlango, wakati anataka aingie mlango na lazima afungue mlango kwanza ndio aingie

Hii ni duka yenye imeekwa vitu vya kuuza , kuna vitu za aina mingi za kuuza, kama sukari, chumvi, majani na aina vingi vya vitu vya kuuza , unaeza kuja tena hapa wakati unataka utoe pesa zako kwa simu.

Hizi magari zimepakiwa kando kando ya uwanja, kuna watu wanatembea pale. Kuna sherehe inaendelea hapa kwa kiwanja. Watu wengi wamejaa hapa, kuna wenye wamevaa suti

Wamama hawa wako kwa soko wanauza matunda zao sokoni. Matunda hizi ni nyanya, kuna pilipili, mahindi na mboga. Wote wamevalia mavazi za usoko.

Hizi ni malenge zenye zimewekwa juu ya meza kuna mananasi zenye zimefungiwa juu mahindi zenye zimewekwa juu ya meza na zingine zimewekwa kwa gunia kuna avocado zingine zimewekwa kwa meza.

Huyu ameshika simu yake, ameonyesha kwamba wakati unataka utume pesa kwa mtu au kwa kampuni yoyote, unafinya kwa m-pesa, alafu ukishafinya unaenda kwa nambari ya mtu ama kwa namba ya kampuni ambayo unataka utumie pesa.

Hizi ni noti za jamuhuri ya Kenya. Kuna noti ya elfu moja, mia tano, mia mbili, mia moja na hamsini. Hizi noti zote ilikuwa ya Mzee Jomo Kenyatta.

Kuna gari ime yenye imepakiwa kando ya maduka haya na kuna mwenye amekaa chini ya varanda. Mwingine anaelekea pahali kuna vitu vya kuuza. Zinaonyesha kwamba, wakati mtu anataka jiko la kuwasha nyumba, anaeza nunua hapa.

Magari haya imepangwa kwa mstari. Ni magari ya kuuza. Wakati mtu anataka gari ya kununua anakuja achague hapa gari yenye anapenda.

Hapa ni soko, nguo za aina mingi zimeanikwa juu, zingine zimeekwa chini. Zenye zimeanikwa juu zimeekwa kwa laini. Kuna watu wenye wanatembea hapa kwa soko kutafuta nguo ambazo wanapenda.

Hapa ni duka. Kuna manguo zenye zimeanikwa chini. Kuna zingine zimewekwa pale zimetengenezwa ili ziwekwe. Zingine zimewekwa juu ya kabati na zingine zimeanikwa kwa laini moja.

Hizi ni noti za Jamhuri ya Kenya zimeekwa juu ya meza. Ni noti ya elfu moja. Ni noti ya mzee jomo Kenyatta. Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya.

Hizi ni noti za Kenya, ni noti ya elfu moja ni ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza ya jamhuri hii ya Kenya.

Hapa ni soko kuna maduka zenye zimejengwa huku kuna mama mwenye anatembea mbele ya duka hii yenye imefunguliwa yeye amefungua kichwa yake na baba huyu amekaa Kwa kiti akiuza viti vyake kwa soko.

Hizi ni viatu zenye zimeanikwa juu, zimewekwa kwa laini, ni za aina moja, na kuna watu wenye wako hapa kwa soko wakitafuta vitu vyenye wanataka wanunue.

Hapa ni duka Kuna aina mingi ya vitu enye inauzwa hapa kwa duka kama Michele, unga, sukari na vitu vingi zingine zenye zinauzwa. Viazi zimewekwa nje ya duka na Kuna soda za tofauti tofauti.

Hizi ni manoti za jamhuri ya Kenya. Ni noti ya mia moja. Hizi noti zimebadilishwa zilikuwa zinatumiwa kwa mihanga zimeendelea lakini siku hizi hazitumiki tena.

Noti ni noti ya Kenya, noti ya elfu moja. Noti hii ni ya rais wa kwanza ya jamhuri ya Kenya Jomo Kenyata.

Hapa ni duka yenye imejengwa chini isizuie vitu. Huyu kijana ako nje ya duka. Amekaa chini na amevalia meza. Kuna gadi zime tupwa chini na kijana mwingine huku amelala.

Hii ni noti ya Kenya, ni noti ya elfu moja ni ya Mzee Jomo Kenyatta raisi wa kwanza wa jamhuri ya Kenya.

Wamama hawa ni wafanyibiashara. Wameenda soko ili wauze hizi matunda zao, wameweka chini. Kuna kitunguu, nyanya, mahindi na ndizi. Wanauza hizi zote kwa soko.

Hizi ni manguo zenye zimetupwa chini sokoni, kuna mtu mwenye anatafuta au mweye anataka anunue hizi manguo, kuna zenye zimewekwa juu na zingine zimetupwa.

Hizi ni manoti za kenya, ni elfu moja. Noti hii ni noti ya kwanza katika jamhuri ya Kenya. Ni noti ya mzee Jomo Kenyata.

Hapa ni soko, watu wengi wako hapa kwa hajili yao watafute nguo au vitu vyenye wanataka kwa soko. Hapa kuna manguo zenye zimeanikwa juu na zingine zimewekwa kwa picha na watu wengi wako hapa wakitafuta nguo zinye wanapenda.

Hii ni duka imejengwa. Kuna watu wamekuja hapa ili wanunue vitu zenye wanataka, kuna makaratasi zenye zimewekwa kwa ukuta, kuna yenye inaonyesha kwamba wakati mtu anataka atoe pesa anaeza toa kwa hii duka.

Hizi ni mimea zenye zimeiva, zimewekwa zote kwa kitu yake. Kama viazi vitamu vimewekwa pale kwake, viazi na muhogo na muhogo vimewekwa kwa vitu yao.

Hizi ni magari enye zimepangwa kwa laini, zimepakwa yote rangi ya aina tofauti tofauti, magari haya ni ya kuhuza.

Hapa ni duka ya kuuzia viatu. Viatu hizi zenye zinauzwa ni viatu vya kukimbia. Viatu hizi zinatumiwa na watu wenye wanajua kutumia wakati wanakimbia barabarani.

Hapa Kuna magari mengi kuna Kuna watu wanatembea kuna wenye wanaenda Kwa upande moja na wangine upande mwingine magari tena imejaa Kwa barabara na Kuna wenye wanaingia mahili magari inaelekea.

Huyu akona mawazo mingi mawazo yake inahusu upendo, upendo umepea watu wengi kuwa na mawazo mwilini.

Hapa ni soko, nyanya zimepangwa kwa laini, kuna aina nyingi za hizi nyanya kuna zenye zimewekwa kwa laini moja kuna ndogo, kubwa na yenye iko katikati watu wanakuja hapa ili waweze kununua hizi nyanya.

Huyu mtu anafinya simu yake. Kuna mtu mwingine ameshika pesa kwa mkono yake. Yeye anataka atumiwe pesa. Huyu mwenye ameshika simu yake anaifinya nambari ambazo anataka azitumie yule mwingine mwenye ameshika pesa kwa mkono.

Hizi ni noti za Kenya ni noti za elfu moja, mia tano, hamsini, mia moja na mia mbili. Hizi noti zenye zinaonekana hapa ni za elfu moja, mia moja na mia tano.

Hizi ni magurudumu za gari, hizi magurudumu ni mpya, zinaweza uzwa wakati mtu anataka aende abadilishe gurudumu ya gari yake.

Hapa ni mahali ya kusukia nywele. Wamama wamekuja hapa ili wasuke nywele zao. Kuna maduka nyingi hapa ya kusuka nywele. Kuna duka ingine yenye imeandikwa namba.

Duka, kuna vitu vingi zenye zinauzwa. Kuna unga, mchele, soda, sukari na mkate zenye zinauzwa hapa kwa duka. Unaweza tuma pesa kwa nambari yenye imeandikwa kwa duka.

Hii ni simu. Simu inatumiwa wakati mtu anataka atuma pesa au wakati anataka atumiwe pesa. Huyu anataka alipe pesa akitumia simu yake.

Hizi ni noti za Kenya. Ni noti ya elfu moja. Noti hii ni ya Mzee Jomo Kenyatta. Ni raisi wa Kenya wakwanza katika jamuhuri ya Kenya.

Hizi ni matunda zenye zimechanganyikiwa kwa meza. Kuna avocado, maembe na nyanya. Zote zimechanganyikiwa kwa meza. Kuna zenye zimeiva na zingine zenye haijaiva.

Hapa ni duka ya viatu. Hapa kuna viatu zenye vimewekwa kwa aina moja, zingine zimeanikwa juu na zimewekwa zote kwa laini.

Hizi ni magari yenye imepangwa kwa laini moja, zimewekwa kwa nyuma. Magari haya ni ya kuuza, kuna nambari zenye zimeandikwa, zimeandikwa hapa kwa ajili ya mtu mwenye anataka gari anapiga hii namba.

Hii ni gari yenye imesimama kwa barabara, kurudumu yake zinaonekana tu na kurudumu hii imekaa ilikuwa ikinunukiwa pado inakaa mpya.

Hizi ni magari zenye zimepakiwa kando ya uwanja. Magari haya ni ya aina moja. Kuna watu wenye wamesimama pale nyuma ya magari hayo wakiona kitu yenye inaendelea hapa kiwanjani.

Gari hii imetolewa ndani ya nyumba inaonekana ni bado ni mpya. Mwenyewe ametoa kwa ndani awake nje ili akitaka aduka akuje afungue na aendelee na safari yake.

Hapa ni soko, kuna maduka zenye zimejengwa, ni vitu vingi vinauzwa hapa sokoni, kuna matunda zenye zimewekwa juu ya meza na kuna mtu wa pikipiki mwenye amekuja ili anunue hizi vitu sokoni.

Hizi magari zimepakiwa kando ya maduka . Kuna pahali ambapo magari zinapakiwa kwa maduka au kwa barabarani . Kuna magari zenye zinaenda upande moja na zingine upande ingine.

Hapa ni soko kuna vitu zenye zimefungiwa juu kuna vitu vya kubebea vitu vyenye mtu amenunua kuna mboga, kuna maindi, viazi na maembe. Watu wako hapa sokoni wakitafuta vitu ambavyo wanataka wanunue hapa.

Hizi ni magurudumu za gari, zinasafishwa, zimewekwa chini. Wakati imesafishwa vizuri zinawekwa kwa gari au zinaeza uziwa watu wenye wanataka waede waeke kwa magari yao.

Hapa ni duka kuna aina vingi vya vitu vyenye zinauzwa kwa duka, huyu mtu amekuja duka kununua vitu vyake. Ametumia baskeli yake hadi hapa kwa duka kuna amekaa varanda ya duka.

Hii ni gari kubwa yenye iko kwa barabara zinabeba magari zingine zenye zimewekwa juu. Kuna watu wenye wamesimamisha mbele yake. Hii gari imetegwa ama imetengenezwa ili magari zingine ziwekwe juu na zingine chini.

Hizi ni magari zenye zimewekwa kwa nyumba yenye imejengwa ili magari zipakiwe hapa , magari zingine hazina magurudumu na zingine ziko nazo.

Hii ni noti ya elfu moja mtu ameshika ni elfu ya jamuhuri ya kenya ni ya Mzee jomo Kenyatta raisi wa kwanza wa nchi ya Kenya.

Hapa ni noti za elfu moja. Kuna mtu ameshika simu kwa vidole yake. Hizi noti ni za elfu moja. Ni ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza ya Jamhuri ya Kenya.

Hapa ni soko ,ni mahali ambapo wafanyikazi wanapeleka vitu ili wauzie watu, mama huyu amekaa kwa kiti akiuza matunda zake sokoni, ako na nyanya, kitunguu na maembe.

Simu inaonyesha kwamba kila mtu mwenye akona simu akona cheti yake ya kushika au kutumia simu yake bila kuzuiwa na mtu wowote.

Hapa ni duka, dukani Kuna vitu vingine vya kuuza kuna vitu vya kukula na vitu zingine zinye zinapekekwa ili zitumiwe kwa manyumba za watu hapa kuna maziwa za kukunywa madawa na vitu vingi vya kutumia.

Hapa ni soko. Kuna aina vingi za matunda zenye zinauzwa hapa. Hizi zenye zinaonekana hapa ni mananasi, ndimu, nyanya na ndizi zenye zimeekwa juu ya meza, zingine zimefungiwa juu.

Wafanyi biashara wamepeleka vitu vyao sokoni, hawa wamepeleka mboga zao sokoni ili waende wauzie watu wenye wanakuja soko kununua vitu.

Hawa ni wa familia wako kwa nyumba wamekaa pamoja , mama amesimama hapa na watoto wako kwa meza wanaendelea kukula chakula , watoto wanacheka wakionyesha kwamba wako na furaha.

Hii ni gafi kubwa yenye iko kwa barabarani. Anabeba magari zingine ndogo zenye zimewekwa juu yake kuna pahali imetengenezewa zenye gari ndogo zinawekwa na zingine kubwa kidogo kwa hizi kubwa.

Hizi ni magari mingi zenye ziko kwa barabara. Kuna zenye zimepakiwa kando ya hii nyumba, zingine ziko katikati. Kuna gari ziko na trela na zingine hazina.

Hapa ni soko. Wamama hawa wamechukua vitu vyao sokoni. Vitu hizi ni nyanya, kuna avocado na matunda za aina mingi. Wako kwa soko wakiuza hizi matunda.

Huyu mama na huyu kijana wako kwa duka wanaulisa vitu ambayo wanataka Kwa duka hii duka ni duka mbayo wakati unataka utoe pesa ama wakati unataka uweke pesa zako Kwa laini unaeza weka.

Hapa ni barabara, kuna magari zenye zinaenda kwa upande moja, zingine upande mwingine. Kuna gari kubwa kando ya gari hii ingine yenye inabeba magari zingine.

Hapa ni duka ya kuuzia vitu ,kwa duka kuna aina nyingi za vitu venye vinauzwa. Kuna sukari, chumvi na aina nyingi ya vitu vyenye vinauzwa. Huuzia watu ili wakuwepo watumie kwa manyumba zao.

Hizi magari zimepakia kando ya barabara, zote zimewekwa kwa laini moja na yote ni ya aina moja.

Hii duka imefunguliwa njee yake kuna meza yenye imewekwa chini na kuna mitungi zenye zimewekwa chini ya meza, kwa ukuta ama kwa mlango ya hii duka imeandikwa mpesa kumanisha kwamba mtu unaeza kuja kutoa pesa zako hapa kwa duka.

Hizi magari iko ndani ya nyumba, yote zimepakwa rangi ya aina tofauti tofauti. Hizi ni za kuuza, wakati mtu anataka gari anaweza piga namba yenye imeandikwa hapa ama akuje hadi hapa kununua magari haya.

Hapa ni watu wawili. Kuna mwenye ameshika noti za jamhuri ya Kenya. Mwingine anapokea . Hii noti ni noti ya elfu moja. Ni noti ya kwanza ya jamhuri ya Kenya ya mzee Jomo Kenyatta.

Huyu ni mfanyi biashara ya kutafuta anatumia kupotea potea kutafuta meza yenye anatumika kununua vitu yake . Kuna cheti yenye inaonyesha kwamba yeye akona ruhusa ya kufanya kazi.

Hapa ni duka. Ndizi hizi zimefungiwa juu na kamba. Kuna zenye zimeiva na zingine hazijaiva. Kuna nyanya na matunda zingine ziko upande ingine hapa kwa duka.

Hawa wanaume wawili wanaendelea na mazungumzo yao mwingine ameka pahali ingine na mwingine upande ingine Kuna mwenye anapea mwingine kifunguo, kifunguu hiki ni cha gari na Kuna karatasi na gari ndogo yenye Iko juu ya meza.

Hapa ni soko. Watu wengi waatwmbea sokoni kutafuta vitu ambavyo wanataka. Hawa ni wamama wenye wanauza mboga sokoni na huyu mama na hawa wengine wamekuja kununua mboga sokoni.

Hawa ni macustomer wenye wameenda kwa duka, wameenda duka ili wanunue vitu watakavyo kwa hii duka unaweza toa pesa zako au unaweka kwa laini yako.

Hizi ni viatu vya kuvaa, zimeekwa juu ya meza. Zimeekwa kwa aina mingi. Kuna viatu ndogo, kubwa na zingine za aina nyingi. Zote ziko kwa soko zinauzwa.

Hizi magari zimepakiwa kando ya uwanja ,mama huyu amekaa chini wakiona vitu zinaedelea hapa uwanjani, inaonekana kama kuna sherehe fulani inaendelea hapa.

Hapa ni nyumba yenye imejengwa kubwa sana pahali magari zinauziwa, magari mpya na magarazi zenye sio mpya zinauzwa hapa, mtu atakapo gari yenye ya kununua unaluja hapa ili achague gari ambacho anaitaka anunue.

Kijana huyo amekaa kwa varanda ya duka. Mwingine anakaa pale kwa varanda pengine. Yeye amekaa akilalia meza yenye ameweka mbele yake.

Magari zimejaa hapa barabarani na watu tena wamejaa, kuna wenye wanatembea upande ngine na wengine upande ngine.

Huyu mwanabiashara anauza matunda zake sokoni. Amefunga ndizi zake juu na amepanga matunda zake kwa meza za aina ya matunda. Kama nyanya, amepanga pale moja, vitunguu, mananasi na zingine.

Hapa barabarani watu wamejaa huku na magari pia imejaa huku, kuna magari zenye zimesimama, zingine zinaenda, watu wamejaa hapa wakienda wote kwa upande moja.

Hizi ni manoti za elfu moja ya jamuhuri ya Kenya. Hizi noti zilikua zinatolewa na raisi wa Kenya wakwanza wa jamuhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta.

Hapa ni nyumba ambacho imejengwa, pahali magari yote ya kuuza na ya kukomboa zinawekwa hapa, wakati mtu anataka akuje anunue gari anakuja hapa ili achague gari ambacho anaipenda.

Hapa ni duka ambapo vitu vya kuuzwa vinaletwa ili zipangwe kwa duka kwa aina zote za vitu zenye zimeletwa kama sukari, chumvi na aina zingine za kuuza kwa duka zinaletwa ili ziuuziwe watu dukani.

Gari hii iko kando ya kiwanja, imepakiwa kando ya kiwanja na iko na magurudumu nne, iko na trela nyuma yake na mwenyewe ako nyuma yake akiona trela ya hii gari yake.

Hii ni karatasi yenye inaonyesha kwamba mtu mwenye amekuja kwa duka amepewa vitu vyake yenye amenunua zote na amelipa pesa zake zote za vitu zenye amenunua kwa duka.

Hapa ni mahali imejengwa juu hapo wakulima wanaenda kuweka pesa zao hapa, wanaenda kukata au kutengeneza vitu ambapo wakati wanataka wapewe pesa zao wanaenda alafu wanaleta huku.

Hizi ni kireti, ambia, mahindi zenye zimewekwa kwa gunia na manasi zenye zimefungwa juu. Na mtu mwenye anauza hapa.

Viazi, vitunguu, viazi vitamu, pilipili na zingine mingi ni aina za matunda zenye zinauzwa kwa soko, wamama na wababa wanapeleka matunda zao sokoni ili wauze.

Hapa ni soko, vitu vingi vya kuuzwa vinapelekwa kwa soko, viazi, mahindi, nyanya, maembe, ndizi na vitu vyote vya kuuza zinapelekwa soko ili watu wakuje wanunue huku.

Hizi magari zimepakiwa kando ya uwanja, zinawekwa kando wakati kuna sherehe inafanyika ama wakati kuna mkutano fulani inafanyika kwa shule ama pahali popote ambapo kuna mkutano fulani.